Ndani ya chumba cha darasa cha elimu ya watu wazima, wanaume kwa wanawake wamejaa, huku wakitazama na kuweka umakini wao huku mwalimu aliye simama mbele, akiendelea kuwafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali kwa kina.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi darasani baada ya masomo kuisha na mwalimu wao kuwaelekeza mambo mbalimbali, wanawake wawili wameendelea kubaki na kufundishana yale ambayo hawakua wameyaelewa.

Vitabu vingi vinauzwa dukani, vyenye muonekano, ukubwa na rangi tofautitofauti, huku mteja akiendelea kuvichunguza na kuchagua ili kuweza kujipatia anachokihitaji kwa ajili ya kuongeza maarifa zaidi.

Mwonekano wa nje wa shule ya chekechea, ukiwa umepambwa kwa vifaa maalumu vya michezo ya watoto vyenye rangi tofautitofauti, kuwafanya watoto wawe imara wenye afya bora na waendelee kupenda kuja shuleni.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama ameshika kitabu na kalamu anayoitumia kuandika katika ubao wa kisasa huku akitabasamu akiashiria anaipenda kazi hii anayoifanya kwa muda mrefu.

Vitabu mbalimbali vya hadithi, vinavyotumika katika shule ya msingi ili kuwafanya wanafunzi kuwa na uelewa wa mambo tofautitofauti na kupenda zaidi kuendelea kuja shuleni.

Wanafunzi wa shule ya msingi wapo darasani , wameketi kwenye madawati yaliyochongwa kwa kutumia mbao, huku umakini wao wameuelekeza kwa mwalimu aliesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maelekezo ya kina.

Kitabu kinachotumika katika shule ya msingi chenye hadithi na michoro mbalimbali, ili kuwawezesha wanafunzi kuendelea kujifunza zaidi na kupenda masomo yao kulingana na kile wanacho kisoma.

Madawati na meza zilizochongwa kwa ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao, tayari zipo darasani katika shule ya msingi ili kuwasubiri wanafunzi wakifungua shule waingine, na tayari kwa kuendelea na masomo yao ya kila siku.

Muonekano wa nnje wa shule ya msingi, ukiwa na mazingira safi yaliyopambwa kwa ukoka wa majani na fensi iliyotengenezwa kwa miti iliyo chongwa vizuri kufanya mahali hapa kuvutia zaidi.

Moja kati ya vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari likiwa limepambwa kwa samani nzuri zilizochongwa kwa mbao, tayari kwa wanafunzi kuingia na kuendwlea na masomo yao ya kila siku ili kuweza kujiandaa na maisha yao ya baadae.

Chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kikiwa na samani zilizochongwa kwa kutumia mbao aina ya meza, tayari kwa wanafunzi kuja kuzitumia na kuendelea kwa masomo yao ya kila siku.

Chumba cha kulala wasichana wa shule ya sekondari, kikiwa na mazingira safi na yanayovutia, vitanda vimetandikwa vizuri huku kiti na meza kwajili ya kujisomea vikiwa vimewekwa katikati.

Wanafunzi wa elimu a chuo cha juu wakiwa kwenye shangwe na furaha ya kutosha, siku hii ambayo wamehiimu masomo yao tayari kuingia kazini kuajiriwa.

Wanafunzi wawili wa chuo wapo darasani baada ya muda wa masomo kuisha, wakiendelea kufanya Utafiti zaidi kwa kutumia kopyuta mpakato zilizopo kwenye meza zao.

Wanafunzi wa chuo wameejaa darasani wakiwa wamevalia barakoa zinazowasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali, huku umakini wao wameuelekeza kwa mwalimu aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, wamevalia sare zao za rangi ya bluu meza zikiwa zimejaa vifaa na mashine tofautitofauti wakiendelea kujifunza ili kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi ndani ya chuo cha ufundi, wamesimama wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu. Umakini wao wote wameuweka kwenye mashine iliyopo mezani, ambayo mwalimu wao anaendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani, wamevalia sare zao za rangi ya bluu, huku wakiwa na mwalimu wao wakifurahia wakati wa masomo wakifundishwa kutumia mashine mbalimbali zilizopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, baada ya Mwalimu wao kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina, sasa wanaendelea kuyafanyia kazi wakitumia mashine iliyopo mezani, ili kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, huku meza iliyopo mbele yao imejaa mashine na vifaa tofautitofauti, ambavyo mwalimu wao anaendelea kuvitumia kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani baada ya kufundishwa na mwalimu wao, na sasa wamepewa vifaa maalumu, kuendelea kuvikagua na kujifunza, ili wapate ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi darasani baada ya mwalimu wao kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina, sasa wanafanyia kazi huku mashine zipo mezani wakizichunguza ili kupata ujuzi zaidi.